Mwanamke mmoja mweusi amesimama pembeni ya duka lake anaulizia pembejeo za kilimo pamoja na madawa ya mifugo. Ziko rafu nyembamba zilizopangiliwa kwa kwenda juu zikibandikwa ukutani, kila upande zikitumika kuweka bidhaa hizo. Maduka hayo huwasaidia wakulima na wafugaji kutibu wanyama wao na mazao mashambani.

Kiwanda kinachojihusisha na kuzalisha madawa ya mifugo na mimea kina mitambo mingi na ya aina mbalimbali. Wanaume wawili waliovaa ovalori na kofia ngumu za kujilinda, wamesimama pembeni ya mashine ya kufungia mifuko ya mbolea za mashambani, ambayo iko inafungashwa kwa ajili ya kuuzwa kwa wakulima.

Dawa inayotibu wanyama hasa mbwa na paka, imewekwa kwenye kiboksi chenye rangi ya njano, bluu na nyeusi, kilichoandikwa kwa juu na kutoa maelekezo ya namna ya kuitumia. Huwasaidia kwenye tatizo la minyoo na ni ya vidonge.

Binti aliyevaa miwani na fulana yenye rangi ya damu ya mzee amesimama ndani ya duka linalouzaa pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, nyuma yake amepanga mbegu za aina mbalimbali ukutani na kwenye kabati lililopo mbele yake kuna mifuko ya mbolea iliyowekwa ndani na juu, Mahali hapa ni makimbilio ya wakulima na wafugaji.

Mwanaume aliyevaa shati jekundu na suruali ya kaki, amesimama shambani kwake huku ameshikilia mananasi yaliyokomaa vizuri. Nyuma yake kuna matunda hayo mengi yanayosubiri kuvunwa pia kwa ajili ya biashara. Mazao yanapopatikana kwa wingi huweza kupata wateja wa viwandani, wanaohitaji malighafi za kutengeneza bidhaa zilizosindikwa.

Sehemu ya soko inayotumiwa na wakulima kuuza mazao ya biashara aina ya ndizi, wamepanga mikungu yao kwa pamoja huku wengine wakikaa pembeni kusubiri wateja. Mwanamke mmoja ameshika mkungu mmoja wapo na anaupanyua vichane vya ndizi, akiviweka kwenye kikapu.

Katika shamba la mananasi wakulima wanayaondoa na kuyapakia kwenye vitenga vingi vyekundu vya plastic ,mwanamke mmoja ameyabebanisha matenga hayo aliyokwisha kuyajaza .Kuna magari mawili nyuma yao yatakayohuska na usafirishaji wa mazao haya kwa ajili ya kuyapeleka sokoni.

Mwanamke aliyevaa nguo nyeusi zenye njano kidogo amesimama karibu na mkungu wa ndizi na kuushika, akionea fahari mazao yake ambayo yamestawi vizuri. Katika shamba hili kuna migomba mingi iliyopandwa kwa mistari na kila shina limechimbiwa shimo. Ndizi hizi zikishakomaa huuzwa kwa kuwa ni zao la biashara.

Wakulima hodari wanaojipambanua kutokana na kazi yao wapo kwenye shamba la nyanya lililopandwa kitaalamu, wamechuchumaa na kushika moja ya mche iliozaa walishauriana juu ya njia bora za kuendelea kuyatunza mazao yaliyopo hata kufikia muda wake wa kuvunwa ili yakidhi matakwa ya soko husika.

Wanawake wawili ambao ni watu wazima wanavuna kahawa shambani, wote wamesimama karibu na mti mmoja wapo huku kila mmoja akichuma mazao haya kutokea upande wake. Hili ni zao la biashara ambalo hupendwa sana sokoni.

Bustani ya mboga mboga inavitalu vilivyooteshwa mazao ya biashara aina ya vitunguu majani yake yamestawi kwa kijani kibichi yakionyesha maendeleo mazuri ya mimea iliyopandwa. Mabomba yaliyowekwa yanasaidia katika umwagiliaji ilikusikosekane maji ya kunyweshea ardhi.

Mahindi ambayo ni zao la biashara, yamevunwa na kutundikwa kwenye miti iliyopangiliwa vizuri ili kuliruhusu jua liendelee kuyakausha, Wakulima kabla ya kuyapukuchua wamechagua njia hii ya kuyahifadhi kwanza na kisha baadae wayapeleke sokoni.

Mwanamke aliyevaa kilemba fulani yenye mikono mirefu pamoja na sketi nyeusi yuko shambani akiondoa viazi viringo na anavirundika pembeni ili baadaye avipakie na kwenda kuuza baada ya kufichomoa kutoka kwenye mimea yake majani yaliyosalia ameacha juu ya viazi ni zao ambalo katika kuvuna kwake mkulima anapaswa kuzingatia hali ya unyevu mwingi kwenye udongo ili anapochimba iwe rahisi kung'oa.

Karoti nyingi zimerundikwa na kukusanywa sehemu moja zikitolewa shambani, mkulima ambaye yuko pembeni yake ameinama akizipanga vizuri ili kuhakikisha usalama wa mazao yake kabla hajapeleka sokoni kuuza.

Wakulima wanachambua na kukagua zao la kahawa walilokwishakuvuna, wanauhakiki ubora wake ili wakishakupeleka sokoni yaweze kuwavutia wateja. Wapo wanawake watatu na wote wamevaa kofia zenye rangi nyeusi, maziwa, na bluu.

Mwanaume mmoja mtu mzima amechotama shambani kwake akiwa ameshika burungutu la viazi mviringo ambavyo bado vinamajani yake, ameving'oa kwa lengo la kukagua apate kujua hali ya ukomavu ili ikiwa vinastahili kuvunywa basi afanye hivyo na kisha avipeleke sokoni kwa mauzo.

Mwanaume mmoja amechuchumaa karibu na miti mingi ya matunda katika shamba. Mapapai haya yamestawi na kuzaa kwa wingi huku kila mti ukisheheni mazao mengi yenye ukijani ambayo bado hayajaiva. Yakiisha kukomaa mkulima atayapeleka sokoni ili yakauzwe, lakini pia wateja wanaweza kufika hapo na kuyanunua kutokea shambani.

Mkulima wa mananasi ameinama chini akiwa ameshikilia tenga la plastiki lenye rangi ya bluu ambalo limejaa matunda hayo, ameweka chini baada ya kutoka kuvuna ili kukusanya na kisha kuyasafirisha kwajili ya kenda kuuza sokoni. Nyuma yake liko shamba kubwa ambalo limeshavunwa kwa sehemu kubwa.

Karoti nyingi zimevunwa na kuachwa shambani zikitandazwa ili zikauke na jua linalowaka. Mkulima amefanya hivi kwa kusudi la kupunguza majimaji kwenye mazao haya ili yasioze, na yanapofika sokoni kwa ajili ya mauzo yawe katika hali nzuri.

Mkulima mwanaume yuko katika shamba akiwa amevuna baadhi ya matunda aliyoyalima, huku nyuma yake yakiwa yamebakia mengine mengi. Ameweka matikiti maji makubwa chini kwenye nyasi, na ameshika kipande kimojawapo alichokikata, ambacho kinadhihirisha kuwa mazao hayo yako tayari kwa kwenda sokoni.

Miti mingi ya mapapai iliyo katika mistari iliyo nyooka, imepandwa kwenye udongo mwekundu. Kila shina limebeba mazao mengi ambayo yamezaa sana, na chini kuna mipira ya maji iliyolazwa kwa ajili ya umwagiliaji. Matunda haya yakisha kukomaa na kuiva hutumika kwa chakula biashara na kumfaidisha mkulima.

Mkulima mwanamke amevuna mazao yake na kuyaweka kwenye kopo lililokwishakujaa, nyuma yake bado Kuna kahawa nyingi zinazohitaji kuendelea kuondolewa kwenye miti yake ili azikusanye na kisha azipeleke sokoni kwaajili ya kuziuza.

Mwanaume na mwanamke wanafanya kazi katika mchana wa jua kali. Wakulima hawa wamerundika mahindi katikati ya shamba wakiendelea kuyapanga baada ya kuvuna. Wameyatoa maganda wakiyatarisha kwa ajili ya kwenda kupukuchua ili wapate punje watakazo ziuza sokoni.

Mkulima mwanaume amevuna nyanya kutoka shambani kwake na amezibeba kwa kutumia kitenga kidogo cha plastiki chenye rangi ya kijani mpauko. Wako wasaidizi ambao wanashirikiana nae kuondoa mazao hayo ambayo ni mengi sana, ili baadae ayapeleke sokoni na kuyauza.

Matenga mengi yenye rangi nyekundu na nyeusi yamejazwa kwa mazao ya nyanya, ambayo yanaandaliwa kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa mauzo. Wakulima wameketi pembeni huku wengine wakitembeatembea wakiendelea kufanya kazi hiyo.

Wakulima wamekusanyika pembeni ya viazi mviringo vingi walivyovivuna tayari kwa mavuno, wanavipakia kwenye viroba vyeupe kwanza ili kuweka vizuri mazao hayo kwa ajili ya kuyabeba. Pembeni lipo gari lililoegeshwa likisubiri watu hao wamalize na kisha liyachukue na kuyasafirisha.

Shamba kubwa limemea mazao yaliyotanda ambayo ni matikiti maji yayiloota kwa kwenda juu, Mimea Hii imepandwa katika mistari na kuachiana nafasi Kati ya Mmoja na mwingine, Kilimo cha aina Hii kinachoruhusu kuchanganya mazao husaidia sana kuongeza rutuba kwenye udongo.

Wakulima ambao wamefikis hatua ya kuvuna wamekusanya viazi mviringo vingi na kuviweka chini shambani, wanatumia majembe kufanya kazi hiyo huku mmoja wao akitumia kiroba kubeba mazao hayo na kuja kuyaweka mahali pamoja.

Wakulima wanayavuna mahindi shambani na kuyaweka kwenye matenga makubwa, juu kuna mawingu meupe na mazito kuashiria mvua inaweza kunyesha. Wako watu watano wanaoshirikiana ili wamalize haraka kwa ajili ya kupeleka mavuno yao sokoni.

Mwanaume mmoja amevaa fulana nyeusi, suruali ya jinzi ya bluu mpauko pamoja na mabuti ya shambani. Ameinama akiwa ameshika mche mmojawapo uliozaa sana. Amezigusa nyanya zilizo kwa chini akikagua ubora wake. Mazao yanakaribia kuiva na mkulima atayavuna na kuyapeleka sokoni ili akayauze.

Wakulima waliomaliza kuvuna mazao yao, wanayabebelea na kuyaleta kwenye eneo la wazi kwa ajili ya kuuza, watu watano wakiwemo mwanaume mmoja wanayapakia kwenye ndoo nyeusi na kuja kuyamwaga chini, wakiyarundika kwa pamoja.

Mkulima aliyekwishakuvuna mazao yake ya biashara, ameyaanika juani na amesimama akiwa ameshika mahindi matatu mikononi, ameyaweka pembeni ya nyumba iliyo nyuma yake na wamevaa kofia, fulana nyeupe na sketi nyeusi.

Viroba vilivyojaa viazi mviringo na kufungwa vizuri, vimesimamishwa kwa mstari pembezoni mwa barabara ya vumbi ambayo watu na magari hupita. Yamewekwa hapo yakiuzwa ili wanunuzi wayaone na kuchukua lakini pia waweze kuyasafirisha kwa urahisi. Wakulima wa mazao ya biashara hutarajia kupata wateja baada ya kuyauza ili wajipatie kipato.

Mti wa mwembe uliozaa sana unavutia kuutazama hasa unapokuwa mlaji mashuhuri wa matunda yake mwanamke na mwanaume wamechuma baadhi ya maembe na kuyashika mikononi wakisimama pembeni ya mti huo wanajiandaa kuyapeleka mazao haya sokoni kwani yameshakomaa vya kutosha

Babu mmoja aliyevaa koti refu la kijani na mabuti meupe ya shamba, alietoka kuukata ananyanyua mkungu wa ndizi aliyetoka kuukata. Nyuma yake kuna migomba mingine iliyotegemezwa kwa kutumia miti ili isianguke na kuharibu mazao ambayo yanapaswa kupelelwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Mkulima wa matunda aina ya pasheni, anakagua mimea aliyoipanda shambani amevaa kilemba, blauzi, sketi pamoja na koti la baridi kwa sababu ya hali ya hewa ilivyo mahali hapo, mazao yaliyopo bado ni mabichi na yakishaiva atayauza ili ajipatie kipato.

Mkulima alietoa kipaumbele kwenye kilimo cha umwagiliaji anapitia mazao yake shambani na kukagua maendeleo yake. Mabomba yameshatandazwa yakifanya kazi ya kulowanisha ardhi ilipandwa mimea na ambayo imeshastwawi na inaendelea kukua. Eneo limepakana na miinuko iliyopo nyuma.

Mkulima amechagua njia ya umwagiliaji katika shamba lake. Ameotesha mbogamboga kwenye udongo wa rutuba nyingi na kuweza mimea istawi vizuri. Mabomba yamelazwa yakipita karibu na miche iliyopo ili maji yaifikie kila mahali.

Mkulima amemwagilia shamba lake na limelowana sana, ametandaza mabomba yanayotumika kumwagilia ili kuwepo na maji ya kutosha kwa ajili ya kunyeshea mimea inayotarajiwa kupandwa. Nyuma kuna uzio mfupi wa tofali, tangi la maji lililowekwa juu na msitu wenye miti mingi.

Wanawake wawili waliopanda mbogamboga kwenye viroba vikubwa wako kwenye bustani wanafuatilia maendeleo ya mazao yao. Wakulima hao wamezungushia uzio wa seng'enge kwenye eneo hilo ili kulikingaa dhidi ya wanyama waharibifu. Wameshavuna baadhi ya mboga, na zilizobaki zitachumwa tena kwa ajili ya kuendelea na mauzo.

Mabomba mawili membamba na meusi amelazwa juu ya kitalu cha bustani, yakifuata miche ilivyopandwa yamewekwa kwa lengo la kusambaza maji kwenye ardhi hiyo iliyooteshwa mimea, ili iendelee kukua hata kufikia kutoa mazao yanayohitajika na mkulima kwa matumizi mbalimbali ikiwemo biashara

Wanaume wawili wameshikilia kitenga cha bluu kilichojaa mazao, huku kila mmoja akibeba upande wake. Wamevuna viazi vitamu vingi na kuviweka kwenye matenga ya plastiki, wakiyapanga vizuri kwa ajili ya kuiandaa kuyasafirisha na kuyapeleka sokoni. Bado wako shambani na wamepakana na eneo lenye nyasi nyingi.

Bustani iliyo ya mbogamboga imestawi vizuri huku ikipambwa kwa mazao ya aina mbaimbali. Mkulima ameamua kutumia eneo dogo na bila shaka mavuno yamelengwa kutumika kwa chakula au biashara ndogondogo.

Mkulima anatumia mashine maalum ili kutifua udongo kwa ajili ya shughuli za kilimo, kifaa hiki kina magurudumu sehemu ya kushika pamoja na vyuma vinavoweza kuchimba. Kuandaa mashamba kwa kutumia mitambo ya kisasa hurahisisha sana kazi.

Kifaa kidogo kinatumiwa na mkulima kwa ajili ya kuchimba udongo na kuweka sawa matuta yaliyoko shambani. Iko mimea iliyostawi, ambayo inatengenezwa vizuri ili iweze kuendelea kukua. Matumizi ya mashine za kilimo ni ishara nzuri ya utayari wa wakulima katika kuendana na mabadiliko ya sayansi na teknolojia kwenye sekta hii.

Vifaa maalumu vinavyotumika kuzalisha na kukuzia mimea vimejazwa kwa miche mingi ya mbogamboga. Katika sehemu hii jotolidi na mwanga hudhibitiwa kwa namna itakayoiwezesha mimea kupata kiasi kinachohitajika. Matumizi ya mashine za kilimo huleta mavuno mengi na yenye ubora.

Tektra linakokota kifaa maalumu cha kulimia kilichofungwa nyuma yake. Dereva anayeendesha gari hili kubwa anafuatilia kwa umakini ili kuhakikisha eneo lote linalimwa. Mkulima anaandaa ardhi kwa ajili ya kilimo na matumizi ya mashine hizi za kisasa kunamrahisishia kazi zake.

Mkulima anatifuatifua udongo akipalilia bustani ya mbogamboga aliyoipanda. Anatumia mashine ndogo ya kisasa ambayo ameishika kwa juu akiiendesha kwa kuisukuma, ikihama kutoka eneo moja kwenda lingine. Amepanda vitunguu pamoja na majani ya maboga.

Kifaa maalumu kinachomsaidia mkulima katika shughuli za shambani, kinafanya kazi ya kulainisha udongo, ukiuandaa kwa msimu mwingine wa kupanda mazao. Mashine hii ina rangi nyekundu na nyeusi, tairi pamoja na mishikio miwili. Pembeni kuna mimea imeota na banda au nyumba yenye mlango na dumu la kijani nje.

Samaki wanao fugwa na kuuzwa kwaajili ya mapambo, wapo kwenye chombo maalumu kinacho wafanya waonekane vizuri, Ni wadogowadogo na wana rangi mbalimbali zinazovutia, ikiwemo nyeupe, nyeusi pamoja na machungwa.

Bwawa dogo la kuzalisha samaki kwa kutotolesha mayai lina samaki wengi weusi na wadogo, iko mipira iliyopitishwa kwa ajili ya kubadilisha maji kila inapohitajika. Baada ya muda viumbe hawa wakifikia hatua nyingine ya ukuaji, huamishiwa kwenye bwawa kubwa zaidi ili wakue kwa nafasi na baadaye wavuliwe kwa lengo la kuwauza.

Nafaka za aina mbalimbali zinauzwa sokoni kwaajili ya watu kununua kwa matumizi ya chakula. Yako makapu yaliyojazwa maharage, mahindi na karanga. Kuna kikopo kisado kinachotumika kupimia mazao hayo.

Eneo la msitu wa kijani wenye miti mingi na vichaka vya majani pamoja na miamba. Maporomoko ya maji yanayoanzia kwenye mlima au muinuko wenye mawe, yanashuka yakitiririkia chini na kufanya bwawa dogo. Mandhari hii ni kivutio kikubwa cha watalii.

Eneo la msitu wa asili linasehemu ya wazi yenye mawe pamoja na maji yanayotiririka miti husaidia kuhifadhi vyanzo vya maji na kurekebisha hali ya hewa au kutunza tabia ya nchi ya mahali husika .

Mwanamke amevaa miwani na kofia nyeupe pamoja na fulana na suruhali vyote vikiwa ni vya bluu, amechuchumaa kwenye eneo la wazi lililokata miti ambalo limezungukwa na msitu pamoja na vichaka. Ameshika mche wa miti anaupanda na kurejesha uoto mahali hapo ilipasiendelee kutokea madhara zaidi yanayo letwa na uharibifu huu.

Bomba pana lililowekwa wima limetumika kupanda mimea, yapo matobo ambayo yamewekewa vifaa vidogo vyeusi mfano wa bakuli vinavyoshikilia miche ili maji yenye virutubisho yaweze kupenya na kuzidi kukuza mbogambohga zilizopo. Kilimo cha haedroponi husaidia sana wakulima kutumia eneo dogo kwa mazao mengi.

Mimea imeoteshwa kwenye matundu yaliyopo kwenye vifaa virefu vya plastiki nyeupe, maji hupita na kusafirishwa yakiwa na virutubisho vinavyofyonzwa na mizizi ya miche hii na kuikuza hata kuifanya inawiri, hiki ni kilimo fanisi kisichotumia udongo.

Mkulima mwanaume amevalia fulana yenye rangi ya machungwa ikiwa na mistari myeupe. Nyuma yake kuna shamba kubwa linalolimwa kwa njia ya haidroponi, ambapo mimea inapandwa kwenye matundu ya mabomba bila kuhusisha udongo. Juu pamefunikwa ili kudhibiti hali joto ya mahali hapo.

Miche ya mbogamboga imeoteshwa kwenye eneo dogo lenye mabomba meupe ya ngazi mbili, chini yake kuna chombo cha njano ambacho hutumika kwa kuwekea maji yenye virutubisho yanayoruhusiwa kupita kwenye mabomba hayo ili kuistawisha mimea. Hii ni aina ya kilimo cha kisasa kisichotegemea matumizi ya udongo.

Kuna namna zaidi ya moja inayotumika kwenye kilimo cha haidroponi. Wapo wanaotumia mabomba, ndoo, mapipa; huku wengine wakitumia mabeseni mapana. Mkulima huyu yeye amechagua kutumia chombo mfano wa jagi kubwa ambayo amelitoboa pembeni na juu, na kuipachika miche ambayo inakuzwa kwa maji yenye virutubisho.

Chombo maalumu mfano wa beseni jeupe lenye mfuniko, kimewekwa maji yaliyochanganywa na virutubisho, sehemu hiyo ya mfuniko imetobolewa na imepitishwa vifaa vidogo vyeusi vyenye matundu ambavyo huruhusu mizizi ya mimea ijipenyeze na kuyafikia maji hayo kwa ajjili ya kuisaidia ikue na kukomaa.

Mabomba mengi meupe yamelazwa kwa juu na kutobolewa matundu yaliyoachiana nafasi kati ya moja na lingine. Vimewekwa vikopo vidogo vyeusi kwenye mashimo hayo, ili iwe rahisi kupachika miche ambayo mizizi yake itayafikia maji yenye virutubisho yanayopita mabombani. Katika kilimo cha aina hii udongo sio wa lazima.

Mabomba meupe ambayo ni bapa yamepangwa kwa ngazi, yametobolewa na kupachikwa miche inayoendelea kustawi vizuri kwa kuwa yapo maji yanayopitishwa pamoja na virutubisho na kuiwezesha mimea kukua.

Miche ya mbogamboga iliyooteshwa katika matundu yalioko kwenye bomba nyeupe yenye mstari ya kijani, unaovutia, maji yenye virutubisho yanapita kwenye mabomba hayo kunyeshea mimea ili ikue vizuri. Kilimo cha hydroponiki ambacho kinasaidia wakulima kuweza kurutubisha ardhi ambayo pengine wamelima kwa mda mrefu na imekwishachoka.

Mbogamboga zimestawi kwa sababu ya maji yenye virutubisho muhimu yaliyotumika kuzinyeshea. Zimepandwa kwa kupachikwa kwenye matundu ya mabomba meupe yenye vifuniko vya kijivu kwenye ncha zake. Faida mojawapo ya kilimo cha aina hii ni upatikanaji wa mazao mengi katika eneo dogo bila kutumia udongo.

Mikungi mingi imepamba ikiwa karibu na kukomaa ili ipelekwe sokoni au viwandani, miti mirefu imewekwa kuzuia migomba isianguke. Shamba ni kubwa na mazao nayo ni mengi ambayo yanatosheleza kwa ajili ya chakula kwa mkulima na biashara.

Shamba kubwa la kabichi lililozunguka na miti iliyo pakana na mlima kwa nyuma, imemeya vizuri miche yake. Mfumo wa mwagiliyaji umewekwa ambapo mabomba yame tandazwa yakipita katika mistari ambayo yamepandwa mazao. Mavuno mengi yatakayo patikana hapa kulenga matumizi ya viwandani.

Shamba kubwa la mananasi yaliyostawi ila bado hayajakomaa. Matunda haya yamelenga kunufaisha viwanda zaidi kuliko matumizi ya kawaida ya kila siku. Mazao yakishakukomaa huchakatwa na kutengeneza bidhaa mbalimbali ikiwemo sharubati.

Banda kubwa na la kisasa, linalotumika kufugia wanyama, lina ng'ombe wengi sana, wenye rangi nyeusi na nyeupe, wamesimama wakitazama uelekeo mmoja na wamepitisha vichwa vyao kwenye uwazi uliopo kwenye machuma. Kwa, lengo la kupata malisho, nyama, maziwa, na ngozi ni bidhaa zinazotokana nao, na huweza kutumika viwandani, kwa, ajili ya usindikaji.

Chafu inayotumika kulima mimea mbalimbali, imechukua eneo kubwa la ardhi ikiwa mbali na makazi ya watu. Kilimo hiki ni cha viwanda ambacho kimelenga kuzalisha mazao mengi zaidi yenye ubora kwa kutumia njia za kisasa.

Mazao yaliyotoka shambani yamefikishwa kiwandani kwa ajili ya kuongezwa samani zaidi, nyanya zilizoiva zinawekwa kwenye vifungashio maalumu vidogo na kufungwa vizuri ili zikauzwe sokoni hasa kwenye maduka maduka makubwa na ya kisasa, kuna watu wanaofanya shughuli hiyo wakizingatia suala la usafi kwa kuvaa glovu nyeupe mkononi.

Shamba kubwa la chai lililopakana na msitu upande wa juu, liko katika maeneo ya miinuko kiasi pamoja na mabonde. Mimea yake imepandwa kwa kushonana huku vinjia vyembamba vikiachwa kwa ajili ya wakulima au wavunaji kupita. Hili ni zao la biashara linalotumika kama malighafi viwandani kwa ajili ya kutengeneza bidhaa mbalimbali ikiwemo majani ya chai.

Mahindi yaliyovunwa na kuondolewa kutoka kwenye magunzi yake, yameanikwa juu ya vichanja vilivyotengenezwa kwa chuma. Yamewekwa kwenye eneo la wazi iliyapate mwanga na joto la jua kwa ajili ya kuendelea kukauka zaidi. Mazao haya hasa yanapolimwa kwa wingi huweza kutumiwa viwandani kama malighafi, kwa ajili ya kuzalisha bidhaa mbalimbali.

Shamba kubwa lililozungushiwa uzio mfano wa uzi laini wa bluu, limepandwa migomba mingi na iliyoshonana, miti hii bado ni midogo lakini inatarajiwa kutoa mikungu ya ndizi ikisha kua na kukomaa, mazao yake ni yake ni ya biashara huweza kuuzwa kwa watu binafsi au viwandani kwa ajili ya uzalishaji zaidi.

Kifaa maalumu kinachotumika kumwagilizia shamba kimefungwa na kinatoa maji kwa kasi. Wakulima wengi hupendelea njia hii ya umwagiliaji kwa sababu ya wepesi wake kwenye namna ya kutumia lakini pia matokeo mazuri kadri ya matarajio yao.

Shamba lililo limwa kwa mtindo wa matuta linatumia umwagiliaji ili kusambaza maji kwenye ardhi yake ambayo nikame, Bomba jembamba limepita katikati kwenye mfereji na limetobolewa ili lidondoshe maji taratibu yatakayo ifikia mimea na kuistawisha.

Miche midogo ya mboga mboga iliyokuzwa kutokana na umwagiliaji imestawi vizuri katika mistari, mabomba mengi meusi ambayo ni membamba yamepitishwa kwenye kila mstari ili kuruhusu maji yaifikie mimea. Kilimo cha umwagiliaji ni rafiki katika kipindi cha kiangazi.

Mwanamume mmoja ambaye ni mtaalamu wa kufunga mfumo wa kusambaza maji shambani anaendelea na kazi yake. Ameweka mabomba mengi yaliyopita juu ya matuta, ambayo juu yake atapandwa mazao husika. Kilimo kinachohusisha umwagiliaji huwafaa sana wakulima wenye mashamba kwenye maeneo ya ukame.

Bomba kubwa la plastiki laini limepitishwa katikati ya shamba kwenye eneo la wazi ambalo halikupandwa kitu, limetobolewa matundu yanayopitisha maji ili kumwagilia mazao yaliyoko pande zote mbili maji ni mengi na ardhi imeloana sana ndio maana hata mimea imenawiri kwa kijani uliokolea.

Kitalu kilichopandwa mimea kimistari, kimewekewa mabomba yaliyolazwa kwa ajili ya kukimwagilia. Kustawi kwa mazao haya kumewezeshwa na upatikanaji wa mfumo wa maji uliopo. Kilimo cha umwagiliaji huongeza uwezekano wa kuzalisha zaidi hasa kwenye maeneo makavu .

Eneo la chini lenye tambalale ambalo lina makazi machache ya watu, Kuna uwoto wa asili wa miti iliyo achana achana nakurundikana kwenye baadhi ya sehemu pamoja na nyasi fupi zilizo ifunikiza ardhi, Kwa mbali kuna miinuko au safu za milima iliyosambaa.

Bwawa refu la maji yaliyotuama liko katikati ya msitu mnene. Pembezoni kuna miti pamoja na vichaka vilivyofungamana sana. Nguzo nene ya duara ambayo ni fupi na imejengwa kwa zege imesimama pembeni ikiwa imejikita kwenye tope la ukingo wa chanzo hiki cha maji.

Mandhari nzuri ya mawemawe pamoja na majani yaliyoota kwa wingi. Miamba hii mikubwa imezama katika ardhi huku mingine midogomidogo ikisambaa pembezoni na kubebana nayo kwa juu. Kuna anga la bluu lenye mawingu mengine meupe ya kiasi.

Eneo la ardhi la tambarare limefunikizwa kwa nyasi nyingi zilizo kavu. Uko mti mmoja tu uliosimama peke yake ukiwa bado na matawi yenye majani ya kijani, ukiuthibitisha ustahimilivu wake hata katika kipindi cha ukame.

Eneo la bondeni ambalo halikwenda chini sana lina nyasi na watu wawili wanapita, huku mlima uliosimama mfano wa kichuguu kikubwa unaotangulia kabla ya uanda wa juu uliopo nyuma yake. Sehemu hii inafaa zaidi kwa shughuli za kitalii.

Eneo tambarare la ardhi lenye uoto wa jangwa usiyokua na nyasi ila miti yenye majani machache huku mingine ikiwa imekauka. Nyuma yake zipo safu za milima iliyochanganyika na mawe iliyofunikwa na mimea ya kijani, na kuna mawingu mengi meupe katika anga.

Nyikani kuna uoto wa nyasi ndefu na miti michache iliyoota juu ya tambarare. Kwa mbali iko miinuko ambayo haikuinuka juu sana, huku mawingu yakiwa yametanda na kufanya hali tulivu, inayowahakikishia amani na usalama hata wanyama au ndege wanaopatikana hapo.

Sehemu ya ardhi yenye miti mingi na nyasi imepakana na eneo la milima iliyokaa kwa safu ndefu. Ni wakati wa asubuhi na mandhari hii hupendezeshwa na jua linalochomoza ikiwa na rangi zenye matumaini ya kuanza siku mpya.

Sehemu katika ardhi ambayo ina tambarare pamoja na miinuko ya hapa na pale, imefunikwa na uoto wa asili wa miti michache na nyasi ndefu. Anga lake lina mawingu meupe yaliyojikusanya na kufanya jua lisionekane, ili kuwe na hali tulivu wakati wa mchana.

Sehemu ya ardhi yenye mlima mrefu unaovutia sana kwa sababu ya theluji iliyotanda kwenye kilele chake. Katika eneo la chini yake kuna tambarare ambayo ina miti mingi mikubwa kwa midogo, pamoja na nyasi zilizoenea sana.

Eneo la milimamilima limepakana na bwawa kubwa la maji ambalo limezungukwa na uoto wa asili wa misitu na nyasi fupi. Kuna ndege wengi weupe aina ya yangeyange ambao wamesimama juu ya maji wakitafuta samaki. Mawingu yenye rangi nyeupe na mazito kiasi yametanda juu ya anga lake.

Mandhari nzuri yenye mlima bonde na miinuko katika sehemu ya juu iliyotambarare, kuna uoto wa asili wa miti michache na nyasi huku wanyama aina ya punda milia nyumbu na suala wakiwa wanatembea tembea.

Mandhari nzuri ya misitu minene iliyo juu ya miinuko huku kukiwa na bonde la duara katikati ambalo limejaa maji yanayopafanya pawe na bwawa kubwa. Anga la juu yake ni lenye mawingu meupe yanayokaribia kufunika bluu yote iliyopo.

Eneo la nchi lenye milima ya mawe ambayo ina theluji kwa juu kwasababu ya hali ya hewa ya baridi. Uoto wake ni wa miti mifupi fupi isiyokuwa na majani mengi, ikipambana na kuhimili ukame uliyopo. Anga la juu yake ni la bluu lisilokuwa na mawingu kabisa.

Eneo la milima milima lililopakana na tambarare lina uoto wa asili wa miti nyasi fupi na vichaka vya majani marefu yaliyoifunikiza ardhi, kuna barabara ya lami inayokatiza ikipinda kwa kona kali kuelekea upande wa kulia, anga ni la bluu kukiwa na ukungu kwa mbali.

Warinaji wa asali wamesimama karibu na mizinga ya nyuki iliyopo porini wakiendelea na zoezi la kuipakua. Wamevalia mavazi maalumu meupe yanayowafunikiza mwili mzima kwa sababu za kiusalama, ili kuzuia wasing'atwe na wadudu hawa wakali. Asali hupendwa kutokana na utamu wake inapoliwa, lakini pia kwa matumizi yake katika mambo mbalimbali.

Maboksi kadhaa yaliyotengenezwa kwa mbao, yamewekwa kwenye eneo lenye miti mingi katika shamba. Yamening'inizwa kwa shughuli maalumu ya ufugaji wa nyuki pamoja na urinaji wa asali.

Bata wengi wenye rangi nyeupe na nyeusi wako kwenye eneo la nje ndani ya uzio wa senyenge wakitembea tembea. Kuna bwawa dogo la maji pembeni yao ambalo pia wanalitumia kwa kunywa au kuogelea humo kwa kuwa nao hupenda maji.

Ndege aina ya kanga wanapatikana porini au kufugwa katika majumba ya watu, wanamanyoya mengi yaliyojaa madoadoa mengi meupe yaliyo madogomadogo na midomo yenye rangi nyekundu, watu huwapenda kwa sababu wanatoa nyama na ambavyo hutumika kama chakula kwa binadamu.

Mbegu mbalimbali za nafaka, zimewekwa kwenye mabakuli madogo na kuwekewa lebo ya majina yake kwenye kila kimoja. Wakulima huzinunua na kwenda kupanda mashambani mwao, jambo ambalo hufanya kilimo kiwe endelevu hasa ikizingatiwa kuwa nazo zililimwa ndipo zikapatikana.

Miche midogo ya kijani iliyopandwa kwenye matuta imestawi katika shamba, iko mipira meusi iliyopita juu ya kila tuta na kuekwa katikati ya safu mbili za mimea hiyo. Kazi ya mabomba hayo madogo ni kihakikisha maji ya kutosha yanakuwepo ili kusaidia mazao yaendelee kukua vizuri kwa lengo la kuzalisha mbegu zinazotumiwa na wakulima wengine hapo baadae.

Mboga za majani aina ya spinachi zimeoteshwa katika bustani, zinamwagiliwa kwa kutumia mfumo wa mabomba uliotandazwa kwa kufuata mistari yake ili kuhakikisha maji yanafika kila mahali. Miche hii imetokana na mbegu ambazo zilipandwa na katika ukomavu wake mazao haya yanatarajiwa kutoa mbegu nyingine zitakazotumika na wakulima wengine.

Mbegu za maboga zimewekwa kwenye kifungashio cha rangi mchanganyiko ambazo ni nyeupe, njano, kijani na nyeusi, mbegu hizi ni za kisasa ambazo zimepatikana kutokana na kilimo kilicholenga kuzizalisha katika ubora na ufanisi wa hali ya juu.

Mimea midogo imestawi shambani na mabomba yamelazwa chini kwa ajili ya kuinyweshea, mkulima analenga mazao yenye ubora ili zipatikane mbegu zitakazofaa kupandwa katika msimu mwingine na wakulima wengine waweze kuzitumia.

Bustani ya mbogamboga inayolimwa kwa lengo la kuzalisha mbegu ina miche ambayo tayari imeota. Yamepandwa mazao mbalimbali ili kuweza kupata mbegu za aina tofauti. Pia mkulima anatumia njia ya umwagiliaji katika kunyeshea mimea, ili ikue na kustawi.

Mbegu za mazao mbalimbali kama vile pilipili hoho, karoti na mbogamboga, zimefungashwa vizuri na kuwekwa mwenye vifuko vya plastiki ngumu. Vifungashio hivyo vimepangwa kwenye rafu, huku juu yake zikiwepo picha za zao husika ili mnunuaji aweze kuzitambua kwa urahisi. Kampuni mbalimbali hujihusisha na uzalishaji mbegu zilizo bora, zenye kumfaa mkulima.

Mbegu za mahindi zinauzwa kwa ajili ya wakulima wote wanazozihitaji. Zimefungashwa kwenye vigunia vidogovidogo na vifuko vya nailoni zikitofautishwa kwa kuwekewa karatasi yenye jina lake katika kila mfuko. Zao linaweza kuwa moja lakini likawa na mbegu za aina mbalimbali ili kuleta ufanisi mashambani.

Kibanda kinachotumiwa na wanyama ikiwemo mbwa kimewekwa katika sehemu ya nje, kimetengenezwa kwa mbao na kina milango pamoja na madirisha mawili. Pembeni yake kuna kibanda kingine cha hivyo hivyo na kwa nyuma iko miti ambayo ni mirefu.

Vibanda vidogo vimetengenezwa kwa mbao na kuwekewa mabati pamoja na wavu mdogo kwa ajili ya kuacha uwazi wa kupitisha hewa, vimewekwa sehemu ya nje kwa sababu vinatumika kwa kazi ya kufugia wanyama mbalimbali hasa mbwa.

Mbwa ametoa kichwa chake nje kupitia kwenye mlango mdogo uliowekwa kwenye kibanda chake cha mbao. Juu kuna bati lililowekwa vifaa kadhaa na nyumba hii ndogo ya kufugia iko kwenye eneo la nje lenye nyasi na miti kwa nyuma.

Wataalamu wa masuala ya mifugo wamesimama karibu na gari nyeusi lililo wazi nyuma wakiwa pamoja na wafugaji ambao wameleta wanyama wao kwa ajili ya uchunguzi zaidi kuna mbwa kadhaa walio bado ni wadogo wenye rangi nyeupe huku wachache wakichanganyika na madoadoa meusi mmoja wa wanaume waliopo wamechuchumaa chini na amemshika mbwa huku wengine wakiwa wamesimama wanamtazama.

Twiga ambao ni wanyama wanaovutia hasa kutokana na urefu na uzuri wa ngozi ya miili yao iliyojichorachora, wako watatu na wamesimama kwenye eneo la wazi lenye vumbi. Nyuma yao kuna uoto wa majani mengi yaliyoota, pamoja na miti mirefu katika eneo la hifadhi ya wanyamapori.

Twiga ambaye sifa yake kubwa ni uzuri wa rangi zake na urefu unaopendeza, yuko kwenye eneo la vichaka vya majani na miti mirefu wakitembea kwa madaha hifadhi za wanyamapori hutumiwa kwa shughuli za kitalii kutokana na upatikanaji wa wanyama mbalimbali wanaovutia.

Tembo mkubwa amesimama katikati huku akitazamwa na watalii wa kigeni wanaomshangaa kutokea mbali. Yako majani ya mti mbele yake ambayo ameyaangusha chini kwa kutumia mkonga wake. Miti na vichaka vimelizunguka eneo hili ambalo liko kwenye hifadhi ya wanyamapori.

Mamba wawili wakubwa wamelala chini kwenye jua, mmoja ameachama mdomo wake na kuruhusu meno yaliyo makali kuonekana, na mwingine amefunga kinywa chake akiwa amekaa kwa utulivu. Wanyama hawa ni wa porini na huweza kuishi kotekote majini na nchi kavu.

Mojawapo ya wanyama wakubwa sana wa mwituni ni viboko. Wana ngozi laini inayoteleza na wanapendelea kukaa majini pamoja na nchi kavu. Wamejaliwa midomo mikubwa na mipana lakini masikio yao ni madogo.

Mnyamapori aina ya twiga amesimama akinyoosha shingo yake na kutoa ulimi wake mrefu nje. yuko kwenye eneo na vumbi huku nyuma yake kukiwa na vichaka vya nyasi zilizo achanaachana pamoja na miti mirefu isiyo na majani mengi kwa kuwa ni wakati wa jua kali.